Wachezaji saba wa mpira wa miguu wanaonekana wakisherehekea baada ya mmoja wao kufunga bao. Nyuma yao kuna kundi la watu walioketi wakitazama kwa makini wachezaji hao wakisherehekea.

Tume ya huduma za mahakama imetangaza nafasi za mafunzo kwa vijana. Programu hizi ni muhimu sana kwani huwasaidia wahitimu kupata uzoefu wa kazi halisi, kuelewa mazingira ya kikazi na kuongeza nafasi ya kupata ajira baada ya masomo. Pia huandaa kizazi kipya cha wataalamu wenye ujuzi na maadili ya kazi.

Wanaume watatu wano wakilisha Kenya kwenye mashindano ya riadha wamesimama pamoja wawili kati yao wameshika viatu vya michezo mikononi. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ulioketi ukishangilia wachezaji kutoka nchi zao.

Wafanyikazi watatu kutoka idara ya polisi wanapeana huduma hasaa ya cheti ya mwenendo mwema kwa wananchi, wananchi pia wanaweza kutumia fursa hii kutoa taharifa kwa polisi hasaa kunapotokea viza vya uhalifu wa aina yoyote.

Watu kadhaa wamepanga laini wakiomba huduma katika ofisi za serikali. Watu wengine wawili wameajiriwa kuwasaidia na kuna polisi mmoja anayedumisha utaratibu katika ofisi hii.

Wachezaji watano wa soka na waliovaa sare ya samawati wanaongea na wanaonekana kuwa wanauhusiano mwema sana,l. Soka ni mchezo unaochezwa na watoto wadogo shuleni na pia watu wazima kote nchini.

Nafasi za kazi za majaji nchini Kenya , Huwa haziitwi mara kwa mara kama kazi zingine za kawaida , tangazo la kazi kama jaji hutolewa pale kunapokuwa na nafasi wazi mahakamani ama baada ya mabadiliko ya kisheria kustaafu kwa jaji aliyepo kuongeza kwa idadi ya mahakama.

Viongozi kadhaa wanakagua kazi za wafanyakazi katika ofisi za serikali. Ukaguzi unahitajika baada ya muda fulani ili kuhakikisha kuwa kazi nzuri inafanywa na mwananchi anapata huduma wakati wowote ule.

Serikali imeajiri wafanyikazi kadhaa hasa mahakamani ili kusaidia kutatua kesi ,wakili kwa upande mwingine wanaajiriwa na wananchi ili kuwawakilisha kotini wakati wowote ule wanapokuwa na kesi.

Watu wengi wamesimama kwenye fuleni wakisubiri huduma za serikali, wa kwanza amevaa koti la waridi, anayefuata amevaa koti refu jeusi, wengine wanaonekana wamesimama kwa utulivu wakisubiri wakitazama mbele. Mazingira yanaonyesha shughuli mingi na matarajio.

Watumishi wawili wa ofisi za serikali wanatumia kompyuta wakishughulikia majukumu yao. Pembeni kuna masanduku kadhaa yaliyojaa nyaraka. Mazingira ya ndani yanaonyesha mpangilio rasmi huku kila mmoja akiwa kazini pake kwa makini.